Mtoto mchanga amewekwa ndani ya neti. Mtoto huyu amevalia nguo za rangi ya samawati. Kitanda alicho kimewekwa shuka ya rangi ya kijani kibichi. Muuguzi wa afya anambeba mtoto huyu kwa furaha ili kuzuia maradhi ya malaria inayoletwa na mbu.

Wauguzi tano walio katika ndani ya hospitali wamevalia barakoa tano huku wameonyesha hali ya kuwa na huzuni. Wanaangalia mwili wa mtu aliyefariki.

Mhudumu wa afya amesimama akitoa chanjo kwa mtu aliyeketi ndani ya kituo cha muda, chenye tenti nyeupe. Wote wamevaa barakoa ishara ya tahadhari ya kiafya. Meza ya kando ina karatasi na vifaa vya matibabu vinavyosaidia katika mchakato wa usajili au utoaji huduma. Mazingira haya yana zi sisitiza jitihada za afya ya kijamii.

Madaktari waliovaa mavazi ta upasuaji na barakoa wamesimama kwa makini wakimzingira mgonjwa aliyelala kitandani wakiwa kazini ndani ya chumba cha upasuaji. Taa ya juu inamulika eneo la upasuaji, vifaa vya matibabu viko pembezoni na kila daktari anaonekana kushughulikia kwa umaakini mkubwa kuhakikisha upasuaji unaendelea salama. Mazingira ni safi na ya kitaluma.

Wauguzi watatu wamevaa mavazi ya hospitali pamoja na barakoa wanashughulikia mgonjwa aliyelegeza mguu kwenye kanda ya wagonjwa wa hospitali. Wanaonekana wakimsaidia mgonjwa kuhamishwa kwa kutumia kitanda chenye magurudumu. Wauguzi wanajitahidi kufanya kazi kwa makini na kwa usalama mkubwa.

Mtoto mchanga amelazwa kifuani mwa mzazi aliyevaa gauni la waridi lenye madoa ya buluu. Wote wakiwa wamelala kwa utulivu juu ya godoro lililofunikwa na chandarua cheupe kilichoning'inizwa kwa stadi.

Mtu anapatiwa chanjo ya kinga dhidi ya malaria. Mwingine anapanga mizigo akiwa ameweka dawa ya kujikinga dhidi ya mbu. Mtoto amelala kitandani akiwa amelindwa na chandarua. Mchoro huu unasisitiza umuhimu wa kinga wa kupata chanjo, kubeba vifaa vya kujikinga na kulala ndani ya chandarua chenye dawa ili kuzuia maambukizi ya malaria.

Muhudumu wa afya aliyevalia sare la waridi, glavu na barakoa anampatia mtoto chanjo. Mtoto ameketi kwa utulivu, amevaa shati la kijani na manjano pamoja na barakoa. Watu kadhaa wamesimama nyuma yao wakitazama wengine wao wakiwa wamevaa barakoa.

Mtu mmoja anaonekana kuwa amevalia nguo za kirasmi katika eneo lililokumbwa na janga la ukame, kwa maana watu walio nyuma yake wanaonekana kudhoofika kwa afya na ni watoto wasioweza pata chakula kwa kutumia nguvu zao. Mtu huyu anatumia kipatakilishi kupiga hesabu na kuandika.

Watu wengi wamejumuika katika eneo huku wamekalia viti vya mbao vilivyo na rangi ya hudhurungi. Watu wengi wamevaa mashati ya rangi ya samawati ya kuonyesha kazi wanayofanya. Mmoja amevalia jezi nyekundu ya mpira. Kuta zinazowazingira ni za rangi nyeupe na madirisha yakiwa ya chuma ya rangi ya bluu.

Wauguzi kwa wagonjwa wanaonekana kuketi katika viti vya plastiki vya buluu huku wauguzi wamevaa glovu wakipea wagonjwa chanjo. Wagonjwa hawa wana magari tofauti kama vile meusi na meupe.

Gari la aina la lori la Suzuki limeegeshwa katika sehemu lililojaa nyasi. Lori hili lina magurudumu nyeusi , huku bango la Cooperative Bank likiwa mbele yake kuashiria hili ni lori la shughuli la benki. Watu wamejaa kutazama lori hili.

Afisa wawili wakiovaa nguo za kijani kibichi wanaelekea katika eneo lililojaa nyasi huku mbele yao kuna konteina nyeupe zilizochorwa bendera ya Kenya na zimeandikwa kliniki. Hali ya anga ni tulivu, kuna buluu kwa mawingu na miti kando yao.

Mama mzee aliyevalia nguo ya hudhurungi, na skafu ya rangi ya samawati, amewekewa kipima damu katika mkono wake na muuguzi wa afya aliyevalia barakoa nyekundu, iliyo na ishara ya msalaba mwekundu. Nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa kwa matope na nyasi, na mti wa paipai uliozaa matunda makubwa.

Gari jeupe la huduma ya afya limeegeshwa kwenye uwanda wenye majani likiwa na nembo ya msalaba bluu na maandishi ya Beyond Zero Mobile Clinic pembeni. Dirisha kubwa linaonekana wazi huku mtu akiwa ndani ya gari akishughulika. Mtu mwingine amesimama karibu na mti uliopo karibu akiwa kwenye kivuli chepesi.

Gari jeupe lenye nembo ya moyo na maandishi ya huduma za meno limesimama kwenye uwanja wa nyasi karibu na majengo ya kijani. Gari hili lina madirisha na milango ya pembeni likiwa limeundwa kama kliniki ya meno inayosafiri.

Mtu aliyevaa shati ya bluu na vulana nyeupe katika ameketi mezani. Mbele yake kuna kisanduku chekundu chenye maandishi sure . Ukuta nyuma yake koti la bluu limeninginishwa kwenye ndoani karibu na baki chekundu. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kiafya au maabara ndogo.

Gari la huduma ya afya ya jamii limeegeshwa kwenye eneo la nyasi na lina alama ya msalaba bluu. Kushoto kuna hema nyeupe imewekwa, na watu wachache wakiwa wamesimama na wengine wameketi ndani yake. Mandhari yote inaonyesha tukio la afya ya jamii au kampeni ya uhamasishaji.

Watoto waliovaa sare za shule wamekaa kwenye benchi za buluu katika mazingira ya kijani wazi. Mmoja wao anatumia mswaki kusafisha meno ya kinyago cha mnyama cha kueleza chenye sura ya mamba, kinachoshikiliwa na wenzake. Wanaonekana kushiriki katika shughuli za kujifunza kuhusu usafi wa meno.

Mkono wenye glovu za buluu umeshika vifaa vinne vya meno. Kila mmoja kikiwa na umbo na matumizi tofauti. Kipo kioo cha meno, chombo cha kuchunguza kwancha kali pamoja na vifaa vingine viwili vya kufanikisha uchunguzi wa kina. Mandhari ya nyuma yamefifia yakielekeza makini kwenye mkusanyiko wa vifaa kwa kitaalamu.

Mtoto aliye na meno yaliyooza na ingine kung'oka, anaonekana kufunguliwa mdomo na daktari aliyevaa vilogu. Amevaa sweta ya buluu, huku anaonekana kua mwenye wasiwasi za kiafya.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti ya buluu na glavu ya rangi ya bluu, ameshika sindano iliyo na rangi ya njano na chuma cheusi. Mbele ya meza yake iliyopangwa, kuna makasi na vifaa vingine vya operesheni.

Mwanamke amefungua kinywa chake meno yake ikionekana daktari aliyevaa glavu za buluu anaonekana akimpatia dawa akitaka kumpeleka katika operesheni. Hali hii ni ya hospitali.

Mtu aliyekua na furaha ameonyesha meno yake yaliyo safi na meupe baada ya shughuli za usafi wa meno. Ulimi wake unaonekana kuwa safi pia. Mtu huyu amejipaka make-up ya waridi kwenye mdomo wake na kufanya kuwa wa kupendeza.

Mdomo wa mtu mgonjwa unafunguliwa kwa upana. Mdomo huu umejaa meno nyeupe iliyopangana vizuri. Kando yake kuna mtu aliyeshika kifaa cha kusafisha meno cheusi kinachozunguka kwa kasi. Mtu huyu ambaye ni daktari amevaa glavu ya buluu akiwa katika hospitali ya meno.

Vifaa vya usafi wa kinywa vimepangwa juu uso wa rangi ya samawati. Kuna mswaki wa rangi tofauti, nyuzi za meno na vifaa vya tiba vya meno na kioo cha meno. Pembeni kuna chupa ya dawa ya meno iliyowekwa wima pamoja na viti vya plastiki vya kusafisha meno. Mpangilio mzima unasisitiza utunzaji wa afya ya kinywa kwa njia ya kitaalum na safi.

Daktari aliyevali nguo rasmi za kikazi ya rangi ya samawati anaonekana akifungua kinywa cha mgonjwa akitibu meno. Daktari huyu amevalia barakoa ya samawati na mkononi mwake amevaa glovu nyeupe.

Vifaa vya usafishaji meno vinaonekana kuwa vimepangwa kando ya zingine, kuna mswaki, kuna kioo na dawa ya meno. Mswaki huu ni wa rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Mwanajeshi aliyevaa barakoa ameketi akihudumia mwanamke aliyejifunga leso kichwani. Kuna ubao mweusi mbele yao ikiashiria wako kwenye chumba kilichokuwa darasa. Chumba hiki kwa sasa kinatumika kutoa usaidizi wa kiafya.

Majengo mawili yamesimama katikati ya eneo lililojaa maji, moja likiwa na paa la kijani na milango ya chuma, jingine dogo likiwa limefunikwa na mabati ya kijani kibichi. Maji yametanda hadi kwenye msingi wa majengo haya yakionyesha kiwango kikubwa cha mafuriko.

Mafuriko ya maji yamerenea katika mazingira haya ambayo tunaona watu wengi wamesimama katikati ya barabara huku maji imewafika kwenye magoti. Gari dogo la kijani kibichi linaonekana kusafiri licha ya maji haya. Watu wengi wanaonekana kushughulika kuondoa maji kwenye barabara.

Gari nyeupe lililo na bendera ya msalaba mwekundu maarufu kama red cross , limesimama katika barabara huku magurudumu yake meusi yakiwa na mapambo katikati. Kando yake kuna majengo aina tofauti. Hali ya anga ni ya utulivu ya rangi ya bluu.

Watu tofauti wanaoenakana wameketi kwenye piki piki huku wameshika bunduki. Mmoja anaonekana akiendesha pikipiki yenye magurudumu meusi na waya nyingi katikati. Mwingine ameshika bunduki akitazama nyuma. Watu hawa wanaonekana kuwa ni jeshi la askari wanajifunza shughuli ya kulinda nchi zao.

Watu watatu waliovalia nguo rasmi za msalaba mwekundu wanaonekana kutembea katika eneo lililojaa uchafu au kuadhirika kwa mazingira. Wamevaa kaptura nyeusi na koti nyekundu. Mbele yao kuna jengo lililoharibika na mazingira haya ni ya kuvutia licha ya jengo kuharibika.

Gari la huduma za kiafya za dharura limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili limepakwa rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Juu yake kuna taa za dharura inayowaka nyekundu na nyeupe. Gari hili lina magurudumu meusi na rangi ya mapambo katikati nyeupe.

Watu wanatembea katika maji ya mafuriko, mama mmoja aliyevaa rinda nyeusi na nyeupe, amesimama katika maji haya ambayo yamemfika kwa magoti. Watu wengine wanaonekana pia kuwa wameathirika na janga hili la mafuriko. Nyumba zimeingia maji ndani.

Mabati mengi yametapakaa kwenye ardhi yakionyesha kuwa kulikuwepo na janga au mkasa wa moto ulioharibu mali ya watu wengi. Watu wamekusayika wakijaribu kuokoa mali yao na kuokota vifaa vilivyochomeka. Kando kuna mti mrefu wa kupeana kivuli.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji ya mafuriko yenye matope nje ya jengo la sajuri lenye kuta wa rangi nyeupe. Mtoto mdogo amebebwa na mtu mkubwa aliyekaribu naye wakijaribu kutafuta usalama. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za ghafla zinazokumba jamii wakati wa dharura.

Watu wanne wamesimama mbele ya lori ambalo linatoa chakula cha msaada kwa eneo zilizokumbwa na ukame. Wengi wao ni vijana waliovalia jezi na wamepewa unga wa ngano wa kupika chapati na unga wa kupika ugali.

Maji ya mafuriko yamejaa barabarani yakifunika ardhi na sehemu za chini za majengo. Watu waliovaa fulana nyekundu zenye alama ya msalaba mweupe wanatembea kwenye maji, wakibeba mizigo na kusaidia wengine. Nyuma yao, nyumba na miti vinaonekana. Baadhi ya watu wakiwa mbali wakitazama au wakishiriki katika shughuli za uokoaji.

Moto mkali unawaka usiku huku moshi mweusi ukizidi kuongezeka. Watu wawili wakiwa na viatu vya miondoko na vazi zenye alama za mshikamano wa msalaba mwekundu wanasimama mbele ya moto huo wakitazama na kupanga mikakati ya kuzima .

Majumba yaliyoharibiwa yanaonyesha athari za dhoruba kali. Paa limechibuka vibaya na vyuma vimekunjamana kutokana na nyavu za upepo. Tawi kubwa la miti limeporomoka karibu na nyumba, likawa limevunjika.

Miche ya miti ya majani ya kijani kibichi yanaonekana kupangwa kwenye laini sambamba. Katikati kuna nafasi ya udongo wenye rangi nyeusi ikionesha hali ya mbolea. Mpango huu unaonesha ukulima bora.

Mtoto mmoja anaonekana kuvalia sare rasmi ya shule. Amevaa sweta nyekundu, kaptura nyeupe, na shati nyeupe. Anajishughulisha katika kunawa kutoka kwa mfereji uliyo na tanki nyeusi. Kunawa mikono unawezesha kuzuia maradhi kama vile covid-19 na kipindupindu, katika mazingira yoyote.

Chumba cha hospitali, chenye sakafu nyeupe, inaonekana kuwa ina umeme wa kutosha unaotoa mwangaza. Ndani ya chumba hiki, kuna kiti cha kitajiri chenye magurudumu ya kusonga na meza na kabati nyeupe. Kwa upande mmoja, kuna muuguzi wa afya aliyevalia, koti nyeupe.

Chumba cha kifahari cha rangi cha samawati kinaonekana kuwa na malngo wazi, kando yake kuna gari lililoegeshwa huku mazingira ya nyasi yakidhihirisha utunzaji wa mazingira, Hali ya anga ina mawingu mengi meupe.

Ukuta wa manjano umepambwa na mabango mawili yenye maandishi yenye rangi tofauti. Moja ni waridi na jingine ni bluu. Kati la kijani limewekwa pembeni, ndani yake kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwa uangalifu. Mifuko ya taka ya matibabu pamoja na masanduku maalumu ya takataka yamewekwa kando ya mlango kwa mpangilio wa usafi.

Aina ya kliniki ya kutoa afya ya kisasa inayosonga imeegeshwa kando ya barabara. Kliniki hii inatumia mfumo wa magari ya kusafiri. Kliniki hii ni ya Kenya na mbele yake kuna gari linalovuta trela la nyuma. Magari haya yana magurudumu meusi ya kuvutia.

Gari la wagonjwa limeegeshwa nje ya jengo lenye madirisha mengi likiwa na taa nyekundu zinazowaka juu ya paa lake. Mandhari ya usiku yanasisitiza hali ya dharura au uangalizi wa kiafya unaoendelea kimya kimya.

Chumba cha meno cha hospitali chenye kuta cha beige kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha. Ndani kuna daktari aliyevalia sare akiangalia kifaa cha matibabu. Kuna kompyuta nyeupe mezani.

Kiti cha magurudumu cha walemavu wasioweza kutembea kimeegeshwa kando ya hospitali. Kiti hiki ni cheusi, na mbele yake kuna meza iliyo ya magurudumu ya kuwezesha wagonjwa kuingia katika hospitali, waliokuwa hali mahututi.

Kiti cha matibabu ya meno kimewekwa katikati ya chumba chenye vifaa mbalimbali. Upande wa kushoto mtu amesimama akitumia kifaa cha kidaktari huku akielekea kwenye mashine ya meno. Mashine iyo imeunganishwa na compressor ya hewa iliyonyuma, mazingira haya ni ya hospitali ya meno.

Chumba cha hospitali ya Ziwa Sirikwa kimepangwa kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Kuna kiti kilichoandikwa jina la hospitali, dawati lenye mashine ya kupima macho na kifaa kingine kando yake kwenye meza tofauti.

Kiti cha magurudumu kimewekwa kwenye sakafu ya vigae vya krimu kikiwa na muundo wa kisasa wa rangi ya fedha na nyeusi. Sehemu za mikono na mgongo zimefungwa plastiki zikionyesha kuwa kifaa hiki ni kipya. Muundo mzima unaonyesha ubora na maandalizi ya huduma bora ya afya.

Mlango wa hospitali unafunguka kuelekea chumba chenye pazia ya rangi ya kijani na njano. Kando kuna ukuta wa rangi ya njano na sakafu ya vigae nyeupe. Muuguzi wa afya anaonekana kuingia katika chumba hiki akiwa amevalia mavazi meusi na viatu vyeupe.

Mwanamume ameketi mezani akiwa ameegemea mbele na kushika kichwa kwa mikono yote miwili kana kwamba ana hisi msongo wa mawazo au uchovu mkubwa. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa, daftari, kalamu na miwani iliyowekwa juu ya meza. Mazingira haya yanaashiria ofisi au sehemu ya kazi ya utulivu lakini pia changamoto ya kiakili anayopitia.

Sanduku la vidonge vya kijani vya Gelatin laini vimesimama kwenye uso tambarare likiwa na maandishi Vitamin E Soft Gelatin Capsules. Karibu nalo kuna malighafi tatu za plastiki zilizo na vidonge vilivyopangwa safu kwa ustadi.

Dawa aina la vitamini B99 linaonekana kuwa na rangi la samawati na nyeupe. Dawa hili limeandikwa litumike mbili mara moja kwa siku. Dawa hili ni la kusaidia wagonjwa kupata afya njema.

Chumba cha hospitali kina vitanda viwili ambayo ni vya rangi nyeupe vinatengenezwa na mhudumu wa afya aliyevalia nguo nyeupe juu na ndani amevalia nguo la waridi. Chumba hichi kinaonekana kupata uhifadhi kutoka michezo ya Mozzartbet.

Muuguzi aliyevalia nguo za samawati, barakoa ya samawati, miwani mieusi na ameshuka nywele. Anaonekana kumdunga mgonjwa sindano kwenye mkono wa juu. Mgonjwa huyu amevaa barakoa kuonyesha hali ya kuzuia magonjwa kama vile COVID.

Mhudumu wa afya aliyevalia glovu anaonekana kumpatia mtoto mdogo wa desturi ya Kiafrika chanjo dhidi ya ugonjwa fulani. Watoto wengine wako kwenye foleni pia wanapewa chanjo hiyo.

Mtoto mchanga amelazwa juu ya kitanda cha hospitali akiwa anapatiwa huduma za kiafya. Afisa wa afya aliyevaa glavu anashika sindano au dawa ndogo kutibu kitovu cha mtoto kwa uangalifu. Mtoto amefunikwa kwa kitambaa cha kijani na akiwa katika mazingira safi ya hospitali.

Mtoto mdogo anaonekana kufungua meno akiwa amevalia barakoa ya rangi ya buluu. Ameketi kwenye kiti cha plastiki ya samawati. Mtu mzima aliyevaa nguo kama vile glavu na barakoa na miwani ya daktari anampea mtoto huyo chanjo ya kuzuia magonjwa.

Mwalimu wa jinsia ya kike amevalia nguo ya buluu huk amesimama kando ya watoto wanne wa chekechea wanaojifunza kuandika. Watoto hawa wameshika penseli na karatasi.

Daktari aliyevalia glavu nyeupe kwenye mikono ameshika sindano na kumdunga muuguzi ambaye ni mwanamke. Mwanamke huyu amevaa nguo ya kijani kibichi na begi mkononi.

Mtoto mdogo aliyevalia nguo za nyekundu, anafungua mdomo na kupewa chanjo dhidi ,ya ugonjwa wa polio au covid. Muuguzi wa afya amevaa nguo nyekundu pia na barakoa kwa mdomo ili kuzuia maradhi yanayosambaa kupitia kwa hewa. kuta waliyokuwanayo ni ya rangi ya hudhirungi.

Mtoto mwenye ngozi nyeusi anapewa chanjo na mtu mkubwa kuashiria jitihada za afya za kupunguza magonjwa kama vile polio na COVID -19. Hali hii inaonyesha kuwa afya ni muhimu katika jamii za kiafrika.

Msichana mdogo anaonekana kufungua ulimi kupokea chanjo. Amevalia nguo nyeupe. Mkono wa mtu mkubwa unatoa chanjo inayoonekana kuwa ya polio, ya kuzuia magonjwa.

Mtoto msichana mwenye nywele nyeusi amefungua kinywa chake, huku amevaa barakoa akikuwa katika shughuli za matibabu. Daktari aliyevaa glavu na barakoa anaonekana kumpea mtoto huyu chanjo dhidi ya ugonjwa.

Mwanamke aliyelazwa katika kitanda cha hospitali anaonekana kuwa amejifungua mtoto. Mwanamke huyu amevaa kofia nyekundu na barakoa ya buluu. Muuguzi wa afya anaonekana kuwa amevaa nguo nyeupe akiwa kwenye kitanda cha hospitali akimchunguza mtoto huyu.

Mtu anaosha mikono kwa kutumia sabuni iliyojaa povu ili kuzuia maradhi. Maji yanatoka kwenye mfereji mweupe kando yake na kumwagika kwenye ndoo. Mtu huyu amevaa kaptura ya rangi ya kijani kijivu na shati iliyo na rangi ya zambarau, bulu nyeupe kufanya iwe maridadi.

Bomba lililowekwa juu ya stendi ya chuma linatoa maji safi moja kwa moja kwenye mikono ya watu wawili walio karibu. Kila mmoja anatumia sabuni ya kusugua meno kwa umakini huku maji yakitirika na kuingia kwenye ndoa za plastiki.

Miguu ya wachezaji wawili wa kandanda yanaonekana wakiwania mpira. Mmoja amevaa soksi za buluu, mwingine nyekundu. Inaonekana kutumia nguvu nyingi sana maana yule wa soksi nyekundu ameumia kwenye mchanga.

Mchezaji kandanda anaonekana kushika goti lake kuashiria uchungu. Mchezaji huyu amevaa viatu vyeusi na soksi nyekundu ndefu sana. Mpira uko kwenye goti lake la mguu wa kulia.

Mchezaji wa kikapu wa ngambo anaonekana amelala kwenye sakafu, huku ameshika mguu wake wa kulia kana kwamba anahisi uchungu. Mchezaji huyu amevalia rasmi nguo za kucheza. Nguo hizi ni za rangi njano na hudhurungi.

Wachezaji wawili wa soka wanakabiliana kwa nguvu uwanjani. Mmoja amevaa soksi nyekundu na viatu vyeusi, mwingine akiwa na soksi za buluu. Mguu wa mchezaji mmoja umeinuka na kugusa mguu wa mwingine, ambaye amepinda kidogo. Hii ni ishara ya kucheza visivyo halali. Mazingira haya yanaonesha ushindani na kazi ya tukio la michezo.

Mguu unaonekana kuvimba sehemu ya chini ya kifundo cha mguu. Rangi ya ngozi imebadilika na kuwa nyekundu iliyopaka moja na wekundu wa damu ilioganda dalili ya kuumia au kuvunjika. Ngozi imejaa kidogo au kuna alama za kuvimba zinazoashiria ta- adhari baada ya mshtuko.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaonekana ikiwa na neti iliyo na rangi tatu. Rangi ya kwanza ni nyekundu ikifuatwa na nyeupe kisha nyeusi. Chuma chake ni cha rangi ya kijani kibichi. Hali ya anga ni ya samawati.

Mwanariadha ameketi kwenye uwanja wa mbio wenye rangi nyekundu akiwa ameshika paja lake la kushoto kwa ishara ya maumivu. Amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono, kaptura nyeusi na viatu vyeupe vya michezo.

Miti mingi yenye maua ya njano yanaonekana kuwa ni sehemu kuu katika mazingira haya. Nyasi ya kijani kibichi inaonekana kuwa na mahindi katikati yake. Kuna hali ya utulivu wa hali ya anga maana jua limeangaza eneo hili.

Mmea wenye majani ya kijani kibichi makubwa, inaonekana kuwa na matunda ya zambarau iliyoota. Mmea huu unaonekana kuwa unaangazwa na jua katika matawi yake. Chini, ardhi ni nyekundu, inaashiria uwepo wa mbolea.

Mti mkubwa wa paipai unaonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi na matunda ambayo ni ya rangi ya kijani hayajaiva kwa maana yakiiva yanakuwa ya njano. Kando yake, kuna miti mingine ya kijani kibichi na jua linaangaza ikiashiria hali safi ya anga.

Majani mapana yenye madoa meupe yanachanua kwa wingi yakijipanga kwa karibu katika sehemu ya bustani uliozungukwa na mbao. Mpango huu wa mimea unaonyesha mazingira ya kilima au bustani ambapo mimea hiyo inastawi vizuri. Mfumo wa mishipa kwenye majani unaonekana vizuri ukionyesha afya ya mimea

Majani ya kibichi yenye muundo wa pekee yanachanganua ardhi. Chini ya mmea huu kuna nyasi za kijani kibichi. Jua limeangaza mwangaza wake kusaidia mimea na nyasi kuwa kubwa. Kando kuna mawe makubwa makubwa.

Mti aina ya Rosemary huwa unatoa harufu nzuri umepadwa katika shamba lililo na udongo mwekundu uliyojaa mbolea. Kando yake kuna aina ya vituguu maji vilivyo na rangi ya kijani . Nyuma yake kuna nyumba iliyojegwa kwa mbao kuonyuesha ni gala ya kuweka chakula.

Mti wa kiijani kibichi unaonekana kuwa mti wa mboga ya kukula. Majani yake ni ya kijani kibichi. Nyasi imezingira eneo hili kuonyesha rotuba iko ya hali ya juu. Mawe yamezingira nyasi pia.

Nyasi ndefu za rangi ya kijani zinaonekana kuwa katika eneo lililojaa mchanga wenye mbolea nzuri. Kando ya nyasi hizi, kuna miti mireefu ambayo inaunda bustani au ukuta. Hali ya anga ni ya mawingu meupe na jua linacharaza miale yake kwa mimea hii.

Mti mkubwa wenye matawi mengi umeota katikati ya mandhari ya kijani ukiwa na majani mabichi yanayong'aa chini ya mwanga wa jua. Shina na matawi yake yamefunikwa na ukungu wa mashimo ya ukoka au kuvu, ishara ya mazingira yenye unyevunyevu. Mazingira haya yanatoa hisia ya utulivu wa asili na uhai wa mazingira ya bustani.